Huyu ni msichana mdogo amevaa vipokea sauti na anaonekana mwenye furaha na mshangao huku akitumia kompyuta kibao au kompyuta ndogo. Mkono wake mmoja imeinuka juu kana kwamba amepata wazo au amefurahishwa na kitu.

Masomo ya kidijitali inaonesha mtu akitumia kompyuta ndogo na ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu zikielea juu kama vile kofia ya kuhitimu, balbu ya mwanga na vitabu.

Hili ni mkono ya mtu ikifanya kazi kwenye kompyuta ndogo huku kukiwa na mwingiliano wa picha za kidijitali na aikoni zinazoashiria faili au video. Pia, kuna aikoni za faili ya nyaraka za kidijitali zinazoelea karibu na kibodi zikipendezwa ushughulikiaji wa nyaraka au data.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na karatasi. Mwanaume yuko mbele ameketi kwenye meza na anaandika kwenye karatasi huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Mwanamke yuko nyuma ameketi pia kwenye meza na anaonekana akitumia kompyuta yake mpakato.

Huu ni katuni ya mwanasayansi akielezea fomyula kwenye ubao mweupe huku picha yake ikionekana pia kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Mawimbi yanaonekana yakitoka kwenye mwanasayansi na kompyuta ndogo kuashiria mawasiliano ya usambazaji wa habari.

Huu ni mkutano wa video katika chumba cha kisasa cha mkutano. Kuna watu wawili wameketi kwenye meza. Mwanaume upande wa you kushoto na mwanamke upande wa kulia ,wakionekana kushiriki katika mazugumzo.

Huyu ni mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta akitazama skrini ambapo mtu mwengine anaonekana labda kwenye simu au video ya mkutano wa mtandaoni. Kompyuta ya mezani na kibodi vinaonekana wazi mezani.

Huyu ni mtu akiandika katika daftari huku akitumia kompyuta ndogo. Mikono yake inaonekana wazi, mmoja akiwa anashika kalamu na kuandika na mwingine ukiwa kwenye keybodi cha kompyuta. Mtu huyu amevaa nguo ya rangi ya machungwa.

Hili ni kundi la wanaume kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza katika mazingira ya ofisi au sehemu ya kazi. Wanaonekana wakishirikiana na kujadili, huku baadhi yao wakitumia kompyuta ndogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye kuhamasisha ushirikiano.

Hii ni dhana ya kujifunza mtandaoni, au elimu ya mbali. Inaonyesha mwanamke, ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo. Akishiriki katika somo, la mtandaoni. Ndani ya skrini ya kompyuta ndogo, kuna mwalimu, anayefundisha.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtoto au kijana, ameketi mbele ya komputa mpakato na labda anajifunza au anashirika katika mkutano wa mtandaoni. Mtu huyu amevaa sweta ya rangi ya bluu. Kuna karatasi na daftari mezani mbele yake.

Huu ni kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na maneno ya digital learning .Karibu na kompyuta hio, kuna simu mahiri na baadhi ya vifaa vya ofisi kama vile karatasi ya bluu na kalamu.

Huu ni mfumo au elimu ya mtandaoni. Kuna kompyuta mpakato kubwa unaoonyesha skrini yenye michoro na chaki mbalimbali za uwasilishaji. Mwalimu anaonekana akitoa somo kwa kutumia kijiti cha kuonyesha na chini yake kuna kundi la wanafunzi wakiwa wamekaa.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamume akiwa ameshika balbu ya mwanga iliyowashwa ambayo ndani yake kuna kofia ya kuhitimu. Karibu na balbu hio kuna ikoni mbalimbali zinazoelea hewani zinazowakilisha dhana kama vile elimu, ubunifu na teknolojia.

Huyu ni mwanamke mwenye nywele zilizofungwa juu. Amejishughulisha kwenye meza. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na daftari lililofunguliwa. Anaonekana akiandika kwenye daftari kwa kutumia penseli huku kompyuta mpakato ikiwa wazi karibu naye.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato na kuandika kwenye karatasi, anaonekana akitabasamu na yuko katika mazingira yanayoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea kukiwa na rafu za vitabu nyuma yake.

Hili ni kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na maneno ya e-learning kwenye skrini yake, kando ya kompyuta kuna miwani, simu ya mkono, kikombe na daftari hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni.

Huu ni mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa umbali. Kuna kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha kioo sura cha kujifunza mtandaoni ikiwa na sehemu ya video , maandishi na picha za mwalimu au mwanafunzi.

Huu ni dhana ya elimu. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza wakitumia vifaa vya kidijitali kama kompyuta ndogo na kompyuta za mkononi kuashiria kujifunza kwa mtandaoni. Maneno mengi yanayohusiana na dhana za elimu yamezunguka neno kuu.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza au mkutano wa mtandaoni. Mtu huyu anaonekana amevaa vipokea sauti na anashikilia kikombe kwenye skrini ya kompyuta. Kuna mwalimu au mzungumzaji akifundisha au kuwasilisha akionyesha kitu kwenye ubao au skrini ya nyuma.

Huu ni miundobinu minne tafauti wa ukurasa wa tofuti au prokiramu. Kila moja ikiwakilisha dana tafauti ya kujifunza na biashara, inaonyesha mwanamke akijifunza zinazoashiria masomo au kikozi, mwanamke akijifunza mambo ya biashara kupitia kompyuta na vitabu.

Huu ni dhana ya elimu mtandaoni. Ina kompyuta mpakato inayoonyesha maudhui ya elimu, kofia ya kuhitimu, na watu wawili wakishiriki katika kujifunza mtandaoni.

Huu ni kompyuta mpakato iliyo wazi ukionyesha programu au tovuti inayohusiana na elimu mtandaoni au maudhui ya kidijitali. Karibu na konpyuta hio kuna ikoni mbalimbali na videi vinavyoelea vinavyoonyesha uwakilishaji.

Huyu ni mtoto wa kiume na mwanaume mzima, labda baba yake au mlezi wake, wakiwa wamekaa mezani, mtoto anaonekana mbele akitabasamu na kuangalia kamera huku mwanaume mzima akiwa nyuma yake akitabasamu pia na akionekana akitumia kompyuta ndogo.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta pakato, huku unaonekana kuwa na taswira za kidigitali za vitabu kupyuta na kofia za kuhitumu za zikieleza juu ya kibodi za kuashiria ya elimu au kujifunza kidigitali. Mkono ya mtu huyu inaonekana ikiandika kwenye kibodi ya kompyuta.

Hawa ni wasichana watatu wadogo wakiangalia kompyuta ndogo wakiwa nje. Mmoja ana nywele ndefu za kahawia na amevaa koti la bluu kijani. Msichana wa pili ana nywele zilizofungwa juu na amevaa koti jeupe lenye kung'aa. Msichana wa tatu anatabasamu na amevaa koti la fedha.

Hili ni kompyuta ya mezani, yenye skrini inayoonyesha maneno ya ONLINE LEARNING kwa herufi kubwa, nyeupe kwenye mandhari ya nyuma ya samawati. Skrini ya kompyuta pia, inaonekana kuwa na vipengele vya kilio sura, cha mtumiaji. Kama vile mbao za kuogesesa na icon ndogo huu.

Huu ni jukwaa la kujifunza mtandaoni. Kuna michoro ya wanafunzi, mmoja akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akijifunza na mwingine akiwa ameketi chini akisoma. Vifaa vya kujifunza kama vitabu na kompyuta ndogo vinaonekana vikisisitiza mazingira ya kujifunza kidijitali.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo, na kwenye skrini kuna neno ya e-learning na aikoni mbalimbali zinazohusinaa na elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kielektroniki na inaonekana kama mtu anayeshughulisha na masomo au mafunzo ya mtandaoni.

Huu ni mkono wa mtu anayetumia kompyuta mpakato iliyowekwa you ya meza .Nyuma ya kompyuta kuna dirisha kubwa linaloonyesha mandhari ya nje yenye majengo na mimea. Kuna mto wa rangi ya bluu na mimea midogo kwenye sufuria karibu na kompyuta.

Huu ni mazingira ya kujifunza mtandaoni. Kuna mwalimu anayeonekana kwenye skirini ya kompyuta mpakato, akionekana akifundisha au kutoa maelezo. Kompyuta mpakato imewekwa juu ya rundu la vitabu. Pembeni, kuna mwanafunzi ameketi kwenye dawati, akisoma au akifanya kazi.

Huu ni dhana ya elimu mtandaoni. Inadhihirisha jinsi watu wanavyojifunza na kushiriki kupitia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta mpakato na kompyuta kibao huku vitabu vikiwa vimepangwa kama msingi wa maarifa.

Huu ni darasa tupu, lenye viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi au kijani mbele ya darasa, na madirisha makubwa upande mmoja unaoingiza mwanga. Chumba kinaonekana kuwa kimya, na hakuna watu ndani yake.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti, na mpira unaonekana karibu na miguu ya mmoja wa wachezaji.

Huu ni chumba cha kulala. Kinaonyesha kitanda chenye shuka ya buluu yenye miraba na matakia mawili meupe. Kitanda kimefunikwa na blanketi la buluu na matakia mawili meupe yamewekwa juu yake. Chumba kina kuta za rangi isoyokolea.

Hili ni kiwanja wa tenisi wenye rangi ya buluu. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na wavu wa tenisi ambayo imewekwa katikati ya uwanja. Inaonekana kama wanaeza au wanajiandaa kucheza mchezo wa tenisi au mchezo mwingine unaohusiana wavu.

Huu ni chumba cha mabweni labda katika shule au hosteli. Kuna vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa safu mbili na kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka la rangi tofauti kama vile kijani kibichi na nyekundu iliyokolea.

Huu ni chumba, chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda kuna mtu amelala. Vinavyoashiria kuwa, huenda ni bweni, au chumba cha kulala, cha watu wengi. Madirisha pia ni wazi, inayoangaza kwa hiyo chumba.

Hawa ni watu kadhaa, wakiwemo wanafunzi wa utafiti, wakiwa wamekusanyika karibu na meza, yenye vifaa vya kielektroni, au vya maabara. Mtu mmoja amesimama, akiegemea mezani, akiwa amevaa shati jeupe. Na wengine wamekaa au wamesimama karibu naye.

Huu ni mchezo wa raka ukiendelea. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti. Baadhi wakiwa na jezi za kijani kibichi na wengine za buluu nyepesi.

Chumba cha mazoezi ya vyungo chenye mashine kadhaa ya kukimbilia na vifaa vingine vya mazoezi. Kinaonekana kuwa chumba chenye nafasi na madirisha marefu kukiwa na mwanga wa kutosha.

Huu ni chumba cha ndani chenye meza na viti vinavyoonekana kama nafasi ya kusomea, maktaba au ofisi. Kinyonyezi kinaonekana likiwa limewekwa ukutani. Kwa nyuma kuna madirisha yenye mapazia ya buluu yanayoruhusu mwanga kuingia.

Huu ni chumba chenye samani chache. Ndani ya chumba, kuna kitanda cha ghorofa, meza ya kusomea au kufanyia kazi na kiti kimoja. Chumba kinaonekana kuwa na dirisha, lenye mapazia yaliyo pambwa.

Hizi ni rafu ya vitabu. Juu ya rafu ya kwanza kuna picha iliyopigwa, kitabu kimoja kilichosimama na kitabu kingine kikubwa chenye maneno. Rafu ya kwanza na ya pili zimejaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri.

Huu ni bwawa la kuogelea lenye maji ya bluu. Katika bwawa hili, kuna watu wawili, mmoja anaonekana akiruka ndani ya maji kutoka kwenye ukingo wa bwawa na mwingine anaonekana akiogelea au akitumia ubao wa kuogelea ndani ya maji .

Chumba chenye kitanda kimoja, pengine katika hosteli au chumba cha kulala cha misingi. Chumba kina kuta tupu, isipokuwa dirisha lenye mapazia ya rangi ya hudhurungi na madirisha yenye fremu nyeusi.

Rais wa Kenya William Ruto akiwa darasani na wanafunzi. Anaonekana akizungumza na mmoja wa wanafunzi huku akiegemea dawati. Wanafunzi wengi wanaonekana wameketi kwenye madawati yao darasani. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule, labda wakati wa ziara au tukio la kufungua shule.

Huu ni chumba kisicho na samani chenye sakafu ya mbao na ukuta tupu, dirisha kubwa lenye madirisha mengi inaonekana wazi ukutani na chini yake kuna benchi au sehemu ya kukaa iliyojengwa ndani.

Hawa ni kundi la watu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au chumba chenye rafu za vitabu wakiwa wamekusanyika na huenda wanajadili jambo. Chumba kina madirisha yenye fremu, rafu za vitabu zilizojazwa vitabu na meza.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili. Kimoja ni kitanda cha kawaida na lingine ni kitanda cha ghorofa. Chumba kina dirisha lenye matofali au kioo chenye muundo na kuta zinaonekana kuwa tulivu.

Huu ni darasa lililopangwa. Ndani ya darasa kuna madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu na baadhi ya vitabu au karatasi zimewekwa juu ya madawati. Kuna madirisha mawili kwenye ukuta na bango la kijani kibichi limetundikwa kwenye ukuta mwingine. Linaonekana kama darasa la shule.

Huu ni ngumvi wa mihadhara au darasa kubwa lililojaa wanafunzi. Wanafunzi waliokaa kwenye viti vya madarasa vinavyopangwa kwa safu wakionekana kuhuduria somo au mkutano.

Huu ni chumba tupu. Kina kuta nyeupe, sakafu nyeupe inayong'aa na dirisha upande wa kushoto linaloruhusu mwanga kuingia. Kuna pia mlango mweusi upande wa kulia wa chumba hicho.

Hili ni darasa tupu. Linaonekana kuwa na madawati na viti vilivyopangwa sawa na kuna madirisha yaliyowazi ukutani . Ukuta pia una mabango au chats zilizo bandikwa.

Huu ni darasa la shule. Darasa lina madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikielekea mbele ya darasa. Kuna madirisha marefu upande wa kulia na kuta zinaonekana kuwa na rangi ya bluu na nyeupe kwa chini.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili, kabati kubwa la nguo, na rafu ya vitabu. Vitanda hivyo vina shuka zenye muundo wa rangi nyekundu na nyeupe. Kabati la nguo lina mlango ya mbao na nafasi wazi juu yake.

Huu ni ukumbi wa mihadhara au chumba la mikutano lisilo na watu. Kuna safu nyingi za viti vya buluu vilivyopangwa kwa usawa. Ukumbi una dari iliyo na taa nyingi na madirisha machache yaliyoelekezwa upande wa kulia.

Huu ni chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa, kuta nyeupe na ukuta mmoja wenye mapambo ya kijiometri ya rangi za zambarau na nyeupe. Kuna milango miwili meupe upande wa kushoto na taulo zilizokunjwa zimewekwa juu ya kitanda.

Huu ni chumba chenye wanafunzi wengi, wameketi kwenye viti na meza, wakiwa wamejipanga kwa safu ndefu. Inaonekana kama chumba cha mtihani, au ukumbi wa mihadhara. Sakafu imeundwa kwa vigae vyeupe, huku madirisha zikiwa wazi ikiingiza mwangaza.

Watu watatu wakiwa wamekaa chini, wawili wakiwa wamechuchuma, na mmoja ameketi. Wananekana wakiandaa, au kusafisha samaki, huku mmoja, akishikilia samaki, na mwingine akitumia chombo chenye rangi ya kijani. Kuna ndoo, au chombo kingine, chenye rangi ya manjano nyuma kidogo.

Hawa ni kundi la watu wanaonekana wakiwa katika maandamano au sherehe fulani ya kitamaduni. Wamevaa nguo za kitamaduni au za sherehe zenye rangi mbalimbali na mapambo. Mbele kabisa kuna mwanamke akitabasamu. Amevaa sketi ya rangi ya machungwa na koti la bluu lenye mapambo.

Hawa ni wanafunzi wawili, mmoja akiwa amevaa sare ya shule yenye sketi ya miraba na mwingine akiwa amevaa suruali nyeusi na shati nyeupe wakiangalia board ya maonyesho ilio chini ya hema. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa katika tukio la shule.

Hawa ni kundi la watu watano au sita wakiwemo wanaume na wanawake . Wamesimama kwenye uwanja wa mchezo au eneo wazi lenye udongo mwekundu. Baadhi yao wamefunika macho yao kwa vitambaa kuashiria labda wanacheza mchezo au wanafanya mazoezi fulani yanayohitaji macho kufunikwa.

Hawa ni watu wanaocheza mpira wa kikapu nje. Mtu mmoja akijirusha juu, akijaribu kufunga mpira kwenye kikapu, huku mwingine akimtazama. Kuna watu wengi nyuma pia. Mazingira yanaonekana miti na anga la bluu ikionyesha kuwa ni mchana.

Huyu ni msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani, akitabasamu na kuonekana kufikiria huku akiwa ameshika kidevu chake. Watoto wengine wanaonekana nyuma yake na mbele yake. Mmoja akiwa ameketi kwenye dawati na mwingine akitumia kompyuta ndogo.

Huyu ni mwanamke, na msichana mdogo wakisoma pamoja. Mwanamke huyu, anaonekana kuwa mwalimu, au mzazi akimsaidia msichana kujifunza. Labda kusoma au kuandika, kwani wote wanaonekana.

Huyu ni mwanaume akiwa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya chumba kinacho onekana kama karakane au studio, amevaa aproni na anashika kipande cha ngozi akionyesha tabasamu. Nyuma yake kuna meza yenye vifaa na vitabu vingine vinavyo husiana na kazi ya ngozi.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele ya dhahabu akitabasamu na kuinua mkono wake wa kushoto akionekana akisalimia au kuashiria kitu anachoona kuwa na down syndrome .Kuna watu wengine nyuma yake na pembeni, mmoja amevaa fulana.

Huyu ni mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamelala chini au wamekaa kwenye uso tambarare labda sakafu au benchi wakitazamana. Mwanamke huyu ana nywele ndefu nyeusi na amevaa shati la bluu.

Huyu ni mwalimu, akimsaidia mwanafunzi mwenye ulemavu. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi, akionekana akimfundisha, au kumsaidia kwa kazi fulani. Kuna ubao mweusi nyuma yao, wenye maandishi na michoro.

Watu Wawili huenda ni wanafunzi wameketi kwenye madawati. Mmoja wao amevaa barakoa na anaonekana akitumia lugha ya ishara huku akionyesha ishara ya jembe na ishara nyingine ya mkono. Mtu mwingine anaonekana akifanya ishara sawa ya mkono.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake. Anaonekana akitumia kompyuta hiyo. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu na dirisha linaonekana upande wa kushoto wake.

Huyu ni mtoto mdogo. Anaonekana kuwa na down syndromes akicheza na vinyago za maumbo mbalimbali na rangi angavu, kama vile, cube na bila miti, vilivyotengenezwa na nyenzo zinazopenya mwanga.

Hawa ni watu watatu, wakiwa wamekaa kwenye meza, labda wakifanya kazi, au shughuli fulani pamoja. Mwanamke mmoja mwenye miwani, na nywele fupi, labda mwalimu au msaidizi, anaonekana akimwelekeza au kusaidia mwanaume mwenye upara, aliyevaa shati la kijani.

Huyu ni msichana mdogo anayeonekana kuwa na umri wa shule ya msingi au chekechea. Msichana huyu amevaa miwani ambayo inaweza kuashiria kwamba anamatatizo ya macho au anahitaji marekebisho ya macho.

Huyu ni msichana mdogo anayeonekana kuwa na umri ya shule ya msingi ,akicheza na kifaa cha kuchezea za shanga zenye nyaya . Msichana huyu ana miwani na anatabasamu kwa furaha akionyesha furaha na umakini wake katika mchezo huu.

Hawa ni watu watatu wakiwa wameketi kwenye meza ndefu, labda katika maktaba au nafasi ya kusomea. Mbele, kuna mwanaume akiwa ameketi kwenye kompyuta, na anaonekana kuandika . Nyuma yake kuna watu wengine wawili , mmoja anaonekana kuwa mwanamke.

Watuneawili wakiwa wameketi kwenye meza wakiangaliana na kutabasamu. Mmoja anaonekana kuwa na ugonjwa wa down sydrome anashika mikono na mtu mwingine ambaye ana miwani na amevaa shati jeupe. Kuna daftari na kalamu mezani mbele yao ikionyesha wanaweza kuwa wakijifunza au kufanya kazi pamoja.

Huu ni darasa la shule ambapo watoto kadhaa wameketi kwenye madawati wakisoma au kuskiliza mwalimu akiwa amevaa nguo nyeupe anayesimama mbele ya darasa kufundisha au akisimamia, wanafunzi wanaonekana wamejikita katika masomo yao.

Huyu ni msichana mdogo amevaa vipokea sauti na ameketi kwenye dawati akiangalia mbele, karibu naye upande wa kulia kuna mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu akimwagalia msichana huyu. Mwanamke huyu amevaa shati ya rangi ya njano.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu akimsaidia mvulana ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu labda katika darasa au mazingira ya kujifunzia. Mwanamke huyu ameinama kuelekea mvulana akionyeshwa kitu kwenye kitabu au daftari lililo mezani.

Hawa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke, wameketi kwenye meza au kompyuta ndogo mbele yao. Mwanaume anaonekana akieleza jambo huku akitumia ishara za mikono, na mwanaume anamshikilia kwa makini. Wako ndani ya chumba chenye mimea pengine ni ofisi au nyumba.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele fupi na kope nzito. Anatabasamu akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Mikono yake miwili imeinuliwa mbele na inaonekana kuwa na rangi mbalimbali zikiwemo kijani, buluu, nyekundu na njano.

Huyu ni mtu mzima na mtoto wakiangalia turubai au bao wa kuchorea labda wakichora au kupaka rangi, mandhari ya nyuma zinaonekana rafu zilizojaa vitabu kuashiria ni nyumba ya masomo au nyumbani katika nyumba za kusoma.

Kuna watu wanaume wawili wameketi karibu na kompyuta mpakato mwanaume mwenye nywele ni za rangi za dhahabu na shati la bulu anatabasamu na anaonekana akiongea na mwanaume mwingine ambaye mgongo wake unaonekana, wanaume hawa wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au chumba ya kasi

Huu ni darasa la shule, mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweusi akitumia ishara za mikono. Wanafunzi wawili wamekaa kwenye dawati, wakisikiliza au wakishiriki kwenye somo. Kuna vitabu na vifaa vingine vya shule mezani.

Huyu ni mtu mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi. Akisoma kitabu kwa watoto wadogo watatu ndani ya chumba kinachoonekana kama chekechea au kituo cha kulea watoto. Watoto wawili wameketi karibu na mtu mzima, wakisikiza kwa makini. Huku mmoja akiwa ameketi mbele ya akitazama karibu.

Watoto kadhaa na mtu mzima mmoja wamekaa kwenye viti vidogo, wakiunda duara kuzunguka zulia la blue sakafuni. Inaonekana kama chumba cha darasa au nafasi ya kujifunza, chenye meza na vifaa vingi vya kujifunza vinavyoonekana nyuma. Wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kikundi au somo, labda wakiskiliza maelezo au wakishiriki katika mazungumzo.